Muuza duka wa dawa za mifugo na mimea, akisimama katikati ya duka lake, nyuma yake kukiwa na makabati yaliyojaa dawa na mifuko iliyojaa dawa, pia kuna viroba vilivyojaa chakula cha wanyama.

Mtu mmoja mwenye jinsia ya kiume anamwaga vitunguu kutoka kwenye kikapu akiviongeza kwenye rundo kubwa lililopotayari na vitunguu. Vitunguu hivi vinaanikwa juani ili vikauke ili viwe tayari kuuzwa.

Wanawake wawili wakishughulika na mbuzi mmoja aliyefungwa. Mwanamke mmoja wa kulia amemshika mbuzi wakati wa kushoto ameshika kifaa cha kukatia. Nyuma ya hawa wanawake, kuna mahindi na mimea mingine.